Mikono miwili ya mtu mzima akiwa ameshikilia rundo la noti za pesa zinazoonekana kuwa shilingi elfu moja nchini humu zikiwa mingi. Pia kuna sura ya Mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza taifa hilo.

Hali ya anga inaonekana kuwa tulivu na magari haya yameweza kuegeshwa kwenye mstari moja ulionyooka mno ile yaweze kununuliwa na mnunuaji.

Soko la mboga. Juu ya meza, ndo sita zilizojaa viazi. Chini, kuna kitambaa Cha rangi ya waridi kilichotandikwa. Juu yake, safu ndefu za karoti zilizooshwa vizuri. Kati, pilipili hoho chache, bali upande wa kulia kuna matango kadha yenye rangi ya kijani kibichi.

Kuna watu kadhaa wamesimama mbele ya duka. Baadhi yao wakiwa wamevalia vulana zenye ya 61 pia na neno, Uhuru ,kwenye migongo. Yaweza kuwa wao ni wateja katika duka hilo. Chini kuna mikebe za maziwa.

Noti ya zamani ya shilingi elfu moja ya Kenya kutoka benki kuu la Kenya ambapo ina sehemu mbili , sehemu ya kwanza kuna Mzee Jomo Kenyatta na sehemu ya pili kuna ndovu na wanao wadogo.

Noti za nchini Kenya zinaweza kutofautiana kulingana na muonekano wao wa kirangi elfu moja udhurungi, mia tano kijani kibichi, mia mbili rangi ya samawati.

Soko wazi la mboga na matunda. Watu wengine wanakaa chini karibu kwa bidhaa zao wakiwa ni wauzaji. Wanunuzi wanatembea pia kuinama kuchukua wanacho kiitaji. Baadhi ya magunia pamoja mifugo ya plastiki iliyotapakaa kila mahali.

Wanaume wawili kwenye chumba cha maegesho ya magari . Mmoja mwenye suti nyeusi ameshikilia kifaa mwengine amevalia suti jeupe amesimama na kutazama. Mazingira yao yanaonekana ya kisasa na safi. Yana madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza.

Haya ni magari ya aina ya Mercedes Benz ambayo yameegeshwa katika mstari mmoja ulionyooka. Kwenye sehemu ya nyuma, kuna mataa yanayowakawaka tu giza linapoingia.

Duka la maziwa, liitwalo Yustina Milk. Lina rangi ya samawati na nyeuoe. Kuna mchoro mkubwa wa ng'ombe ukutani. Ndani yake, kuna watu watatu wawili wameketi bali mmoja ameinama anaonekana kuwahudumia hawa wengine.

Pahali ambapo viatu aina mbalimbali vinauzwa, kuna vingine vinaoshwa kwenye ndoo nyekundu. Katika sehemu hii kuna hema ambazo zimeweza kufunika hali ya anga kama vile mvua na jua kali.

Stakabadhi inayodhibitisha usajili wa kielektroniki kutoka kwa mamlaka ya mapato Kenya, tarehe ya udhibitishi imeweza kutolewa kwenda chini kuna maelezo ya mawasiliano ya KRA.

Duka kubwa la magari kwenye duka kuna madirisha makubwa ya kioo ambayo yanaonyesha mwangaza na taa zinazong'aa vizuri jina la kampuni limeandikwa juu ya jengo hilo.